Hili ni duka la nguo haswa sehemu ya nguo za wanaume. Tunaona shati na pia suruali ndefu. Nguo hizi ni za rangi, ukubwa na mitindo tofauti tofauti. Kuna kibandiko kinachoonyesha kupunguzwa kwa bei kwa asilimia hamsini na tano.

Hili ni duka la nguo, haswa ya mavazi ya wanaume. Tunaona bango liliopakwa rangi nyekundu likielezea kwamba kuna kupunguzwa kwa bei kwa asilimia arubaini na tano. Nguo hizi zimekunjwa na kupangwa vizuri. Zina rangi tofauti tofauti, kwa mfano, samawati, hudhurungi, nyeupe, rangi ya malai, waridi na kadhalika.

Hili ni duka la nguo, haswaa mavazi ya wanawake, nguo hizi zimetundukiwa, kwenye viango vya rangi nyeusi, nyekundu na hata samawati, nguo hizi, zimepangwa, na zina, rangi, aina na ukubwa tofauti tofauti.

Duka la Italian li wazi. Duka hili linauza mavazi na viatu yenye mitindo mbali mbali ya wanawake na wanaume. Ndani ya duka hili kumewashwa taa ili kuwasaidia wateja kuona bidhaa wanazo nunua. Viatu vya aina, rangi na ukubwa tofauti tofauti vimepangwa kwenye rafu vizuri. Nguo nazo za aina tofauti zimetundikwa kwenye viyango.

Hili ni duka kuu la mavazi la LC Waikiki maandishi yenyewe ni ya rangi ya samawati kwenye kiingilio kuna mabango mawili yanayo onyesha kuwa bidhaa zinauzwa kwa kunguzwa bei aidha kwa asilimia hamsini, arobainne au thelathini. Hivyo jambo hili linawashawishi wateja kuja kuona bidhaa zinazo uzwa mle ndani.

Hili ni duka la Budget Wear , linalouza, nguo za mitumba, kuna nguo ambazo zimevalishwa kwenye sanamu, ili, kumrahisishia mnunuzi, anapochagua nguo hizi, kuna mtu ambaye anawatumbuiza wateja, wanaoingia na wanaotoka, kwenye duka hili.

Hili ni duka la nguo linalouza mavazi haswa ya wanawake. Mavazi haya yanavaliwa katika sehemu tofauti tofauti za mwili pia zina rangi mbalimbali kama vile rangi ya damu mzee, kijani kibichi, waridi , nyeusi na kadhalika.

Hili ni duka la nguo linalouza haswa mavazi ya wanaume. Mavazi haya yametundikwa kwenye viango kulingana na rangi na aina. Mfano kuna mavazi ya rangi ya hudhurungi, rangi ya njano, rangi ya samawati, rangi ya malai, rangi ya kijani na kadhalika.

Hili ni duka la nguo la Manix, duka hili linauza nguo haswa za wanaume , kuna nguo zilizowekwa sehemu mbalimbali kuna zile ambazo zimetundikiwa kwenye viango, zingine zikakunjwa vizuri na kuwekwa kwenye rafu na za mwisho zimevalishwa kwenye sanamu ili wateja waweze kuona, viatu pia vimepangwa kwenye rafu.

Hili ni duka la nguo, tunaona nguo zilizotundikwa kwenye viango na nguo zingine kukunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Kuna shati, kuna suruali ndefu na nguo hizi zimepangwa kulingana na ukubwa na hata bei. Zinavaliwa kwa sababu tofauti tofauti pia.

Hili ni duka, linalouza viatu, mapambo na hata nguo, haswa, sehemu hii ya viatu, tunaona viatu vya rangi ukubwa na mitindo tofauti tofauti zikiwa vimepangwa kwenye rafu. Mwanga nao umesambaa, hivyo wateja, hawatakuwa na wakati mgumu wanapokagua bidhaa wanazohitaji.

Hili ni duka la nguo, tunaona kofia zimewekwa juu ya rafu. Kuna nguo zilizovalishwa sanamu na zingine kutundukiwa kwenye viango hivyo kumrahisishia mnunuzi anapochagua nguo hizi. Nguo hizi pia ni za rangi tofauti, aina na mtindo tofauti, tofauti.

Hili ni duka la nguo, tunaona mavazi ya aina tofauti tofauti. Mfano tuna suruali ndefu, tuna shati. Nguo hizi zimetundukiwa kwenye viango. Nguo hizi ni za aina, rangi na ukubwa tofauti tofauti.

Hili ni duka la mapambo, tunaona mapambo mbalimbali ambayo huvaliwa katika sehemu tofauti tofauti za mwili. Tunaona kofia zilizovalishwa kwenye sanamu kuna miwani, herini, mikufu, mikoba, mishipi na kadhalika.

Hili ni duka la nguo. Nguo kadhaa, haswa sweta zimetundikiwa kwenye viango. Nguo zingine ambazo bado ziko kwenye karatasi, zimepangwa kiholela kwenye rafu. Upangaji huu hauna muonekano mzuri, kwani hauwachochei wateja kuweza kununua nguo hizi.

Hili ni duka la nguo, nguo hizi zimetundikwa kwenye viango na zingine kukunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Nguo hizi zimepangwa kulingana na rangi na pia bei. Kuna rangi ya kijani, zambarau, damu mzee, nyekundu na kadhalika.

Duka letu la nguo lina shati zenye ukubwa na rangi tofauti tofauti. Wanunuzi wetu wanaonekana kujitahidi kutafuta nguo ambazo zinapendeza machoni mwao na vibandiko vyote vinasisitiza kuwa kila kitu kina bei yake.

Hili ni duka la nguo, haswaa mavazi ya wanaume, kuna bango ambalo linaonyesha kupunguzwa kwa bei, kwa asilimia sitini na saba, mashati haya, ya rangi, ukubwa na aina tofauti, yametundikwa kwenye viango, yamepangwa kulingana na rangi, mfano tunaona rangi ya samawati, kijivu, nyeusi, nyeupe, kuna nguo zingine ambazo zimekunjwa vizuri, huwekwa juu na ndani ya rafu.

Hili ni duka la nguo haswa mavazi ya watoto wadogo, tunaona viatu na marinda ambayo yametundukiwa kwenye viango. Viatu na marinda haya yamepangwa kulingana na ukubwa, rangi na aina. Tunaona rangi ya kijani kibichi, waridi, nyeupe, nyeusi, hudhurungi, haradali njano na kadhalika.

Hii ni duka la mapambo; tunaona herini na mikufu ya rangi mbalimbali iliyoninginishwa kwenye sanamu. Kuna miwani na mabegi ambayo yamepangwa vizuri kwenye rafu ili wanunuzi waweze kukagua bidhaa hizi kabla ya kununua.

Hili ni duka la nguo haswa mavazi ya wanaume, tunaona koti ambazo zimetundukiwa kwenye viango. Koti hizi zina rangi ya ukubwa na mitindo tofauti tofauti mfano samawati, damu mzee, rangi la malai, jeredani njano, waridi, hudhurungi na kadhalika.

Hili ni duka la nguo, taa zimewashwa, na mwangaza umeenea kote. Hivyo wanunuzi hawatapata wakati mgumu, wanapokagua na kuchagua nguo hizi zilizotundukiwa kwenye viango.

Hili ni duka la nguo, tunaona mavazi yanayovaliwa katika sehemu mbalimbali ya mwili, kwa sababu tofauti tofauti, yakiwa yametundukiwa kwenye viango. Pia tuna vibandiko, vinavyoonyesha kupunguzwa kwa bei kwa asilimia thelathini na pia asilimia hamsini.

Duka hili la mapambo na mavazi mnauzwa mavazi aina tofautitofauti, mavazi haya yana rangi tofauti. Kuna kofia ambazo zina rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kuna vazi ambalo limevalishwa sanamu ya kuonyesha mitindo.

Hili ni duka la mavazi, haswaa, ya watu wa jinsia ya kiume. Kuna viatu vya ngozi, ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuna vya rangi nyeusi, hudhurungi, pia kuna mishipi, na kofia, ambazo zimeekwa vizuri kwenye rafu.

Duka letu linaonyesha uuzaji wa mavazi ya wanaume. Nguo hizi zilizo na miundo na rangi tofauti, huvaliwa aidha ofisini au kwa siku ya kawaida. Pia tuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei na ili kuvutia, wameweza kuongeza vibofu vya rangi nyekundu na pia nyeupe. Tuna viatu vya ngozi vyeusi, vya hudhurungi na kadhalika.

Hili ni duka la nguo haswa mavazi ya wanawake. Nguo hizi zimetundikwa kwenye viango na zingine zikavalishwa kwenye sanamu ili mteja aweze kuchagua na kukagua nguo zitakazo mpendeza anaponunua.

Duka hili la nguo na viatu, lenye nafasi kubwa , jambo ambalo linasaidia urahisi wa kutoka sehemu moja hadi nyingine, kwa wanunuzi na pia wauzaji. Kwenye viango vya nguo, tunaona nguo za aina, rangi na ukubwa tofauti tofauti. Pia viatu vimeekwa kwenye rafu.

Katika duka la mavazi tunaona mavazi mbalimbali yanayovaliwa katika sehemu mbalimbali za mwili. Mfano; kuna koti na shati zilizotunukiwa kwenye viwango, kuna soksi zilizoning'inia, suruali ndefu, kaptura na viatu.

Duka letu la urembo limepangwa kwa makini. Tuna mavazi, tuna bidhaa ama vifaa vile vya wanawake na wanaume, tuna mifano kama miwani, tuna mikufu, herini, vibeti vya wanawake, mishipi na kadhalika.

Hili ni duka la nguo, tunaona nguo zimefunganywa au zimepakiwa kwenye karatasi na kisha kutundukiwa kwenye viango . Nguo hizi ni za rangi tofauti tofauti na zote zimeandikwa nambari tano.

Hili ni duka la nguo, nguo hizi zimetundukiwa kwenye viango. Nguo hizi zina rangi, ukubwa, michoro, mitindo tofauti tofauti. Nguo hizi zimepangwa kulingana na sababu ya kuvaliwa.

Hili ni soko la nguo, tunaona nguo za rangi aina ukubwa na mitindo tofauti tofauti, zikiwa zimetundikiwa kwenye viango. Nguo hizi zimeandikwa kwamba bei ni shilingi 50 tu.

Hili ni duka la nguo; haswa mavazi ya wanaume. Mavazi haya yametundikwa kwenye viango. Nguo hizi zina rangi, aina, mitindo na ukubwa tofauti, tofauti, na zimepangwa kulingana na bei.

Hili ni duka kuu la nguo la Woolworths. Milango imefunguliwa, ishara ya kwamba shuguli za uzaji, bado zinaendelea. Nguo zingine zimetundukiwa kwenye vyango na zingine kuvalishwa kwenye sanamu ili kumsaidia mnunuzi awe na wakati ambao si mgumu anapochaguwa, nguo wanazotaka.

Hili ni duka la nguo; nguo aina kadha wa kadha kulingana na rangi, aina, miundo na pia ukubwa zimetundukiwa kwenye viango. Taa zimewashwa ili wanunuzi waweze kukagua bidhaa hizi kabla ya kununua.

Hili ni duka la nguo, tunaona nguo za aina mbalimbali zinazovaliwa na watu wa jinsia ya kike. Nguo hizi zina rangi miundo tofautitofauti na zimevalishwa kwenye sanamu ili kuwaonyesha au kuwachochea wateja ili waweze kununua.

Gari hili ni la aina ya Honda. Limepakwa rangi nyeusi na magurudumu pia ni meusi. Madirisha yake yana rangi ya kivulivuli. Limeegeshwa kwa minajili ya ukaguzi, ili wanunuzi waweze kulikagua kabla ya kununua.

Hapa ni katika mnada wa magari. Tumwona mnunuzi ambaye ni wa jinsia ya kike na muuzaji ambaye ni wa jinsia ya kiume. Huenda kuchochea kwa muuzaji huyu kumempendeza mnunuzi huyu kwani amefurahia na anatabasamu ishara ya kwamba amelipenda gari hili na labda atalinunua.

Gari hili aina ya matatu lenye rangi ya kijivu, limeegeshwa barabarani kwa madhumuni ya uuzaji. Gari hili lina magurudumu yenye rangi nyeusi. Nambari ya usajili ya gari hili ni KCN 709. Gari hili lina muonekano mzuri kwani ni safi sana. Hili litamshawishi mnunuzi kulinunua haraka.

Gari hili lenye rangi nyeupe, la aina ya volkswagen , halina nambari ya usajili, ishara ya kwamba gari hili ni mpya. Limetoka kwenye mnada. Gari hili huenda limepata mteja wake hivyo linaelekezwa kwa makazi yake mapya.

Katika mchoro wa magari, muuzaji anaonekana, kufanikiwa kumchochea, mteja wake, kuweza kununua gari, aliyoitaka na anaweza kumpa funguo, kuthibitisha kuwa yeye ndio mmiliki wa gari hilo.

Gari hili lenye rangi nyeupe, limeegeshwa barabarani. Lina nambari ya usajili KDR tisa sita tatu V. Gari hili limefunguliwa ili mkaguzi au mnunuzi aweze kukagua na kujua kwamba kama ataweza kulinunua au la.

Katika mnada wa magari tunaona magari ya aina na rangi tofauti tofauti yaliyopangwa kwa utaratibu. Pia tunawaona waja watatu, wawili ni wa jinsia ya kiume mmoja ni wa jinsia ya kike wanaonekana kufurahishwa na yaliyotendeka hapa ambayo huenda ikawa ni wanunuzi hawa wameweza kupata ama kujishindia gari lao jipya.

Hapa ni katika sehemu ya kuuzia magari, tunawaona waja wawili ambao wamesimama kando ya gari jeupe, moja wao ni wa jinsia ya kiume mwenzake wa jinsia ya kike. Mwanaume huyu anaonekana kupendezwa na uchochezi uliofanyika na ameshawishika na kununua gari lake.

Ndani ya mchoro wa magari, kuna magari mengi yaliyoegeshwa sehemu tofauti tofauti. Pia kuna waja wawili, moja wa jinsia ya kiume, ambaye huenda akawa ndiye muuzaji na mwenzake wa jinsia ya kike ,kuwa mnunuzi . Muuzaji huyu ameshikilia fomu na anaelezea kwa ishara ya mkono, akimpa mnunuzi huyu maelezo zaidi kuhusu gari hili jeusi. Wote wanatabasamu kuonyesha wametosheka.

Hii ni sehemu ya kuuzia magari. Tunaona gari ambalo limepakwa rangi nyeusi likiwa limeegeshwa. Taa nazo zimewashwa ili wakaguzi au wanunuzi waweze kukagua magari haya kabla ya kuyanunua na kuhakikisha kwamba wameridhishwa.

Kwenye mchoro wa magari tunaona aina za gari na rangi tofauti. Nambari ya usajili pia si sawa. Kaunta ya wateja iliyotiliwa rangi nyeupe na nyeusi ina vipatakilishi ambavyo hususan hurekodi, taarifa aidha ya magari au ya wateja.

Huu ni mnada wa magari. Gari hili limeegeshwa. Ni la rangi nyeusi. Magurudumu yake pia ni ya rangi nyeusi. Taa zimewashwa, hivyo mwangaza umeenea, kutamrahisishia mnunuzi anapokagua gari hili.

Magari haya manne yameegeshwa kwa minajili ya uuzaji. Magari haya ya aina, rangi na kampuni tofauti, tofauti yana nambari ya usajili KDC 849T, KDJ 328G, KBT 252B.

Huu ni mnada wa magari, tunawaona waja watatu. Wawili ni wa jinsia ya kiume, mmoja wa jinsia ya kike. Aliyeshikilia bahasha enye rangi ya hudhurungi, huenda akawa ndiye muuzaji, anaonekana akiwachochea wateja wake ili waweze kununua gari mojawapo ya yaliyoegeshwa. Tunaona magari yenye rangi nyekundu, kijivu, samawati, nyeusi, nyeupe na kadhalika.

Huu ni mnada wa magari tunaona magari kadhaa ambayo yame egeshwa kwa menajili ya uuzaji. Magari haya ni ya rangi aina na muundo tofauti tofauti kuna magari ya rangi nyeusi, samawati, na pia nyeupe. Magari haya yana nambari ya usajili tofauti. Mfano gari la kwanza lina nambari ya usajili KDR 202 A.

Gari hili limeegeshwa barabarani, ni la aina ya Suzuki na limepakwa rangi nyeupe. Nambari yake ya usajili ni KDH 990J. Gari hili linasubiria mnunuzi ambaye ataweza kulikagua na kulipenda.

Gari hili nyeupe la aina ya Volkswagen haina nambari ya usajili. Linaonekana kuwa jipya kabisa, ishara ya kwamba limetoka kwenye mnada. Huenda ikawa limepata mnunuzi na linapelekwa kwa makazi yake mapya.

Huu ni mchoro wa magari tunaona magari kadhaa amabayo yameegeshwa kwa menajili ya uuzaji. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti, mfano kuna rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na kadhalika. Magari haya ni ya aina, ukubwa na miundo, tofauti tofauti.

Hapa ni katika mnada wa magari tunaona magari yaliyo egeshwa yenye rangi tofauti tofauti kuna waja watatu wawili ambao ni wa jinsia ya kiume na moja wa jinsia ya kike wawili hawa huenda wakawa ni wanunuzi na aliye vaa suti kuwa muuzaji, anaonekana akiwachochea ili kuwashawishi wateja hawa waweze kununua gari.

Huu ni mnada wa magari, tunaona magari ya rangi na aina tofauti tofauti, yaliyoegeshwa kwenye uwanja huu, magari haya, yameekwa hapa, ili wateja au wanunuzi waweze kuyakagua, na kujua kama watanunua.

Huu ni mnada wa magari, tunaona gari lenye rangi ya kijivu na magurudumu yenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa barabarani, lina nambari ya usajili KBV 949E . Wanunuzi wa gari hili wataweza kulikagua gari lenyewe kabla ya kulinunua.

Mara nyingi katika mnada wa magari utapata sehemu ya ziada ya magari yakiuzwa. Mfano tuna magurudumu ya gari yenye rangi nyeusi ambayo huenda yakauzwa ama yatapatiwa kwa mnunuzi ambaye atahitaji.

Baada ya mnunuzi na muuzaji kuafikiana gari hili la aina ya toyota lenye rangi nyeusi na namba ya usajili KDK limeegeshwa nje ya lango kuu lenye rangi ya samawati ya mnunuzi huyu.

Gari jeusi limeegeshwa nje. Milango yote miwili imefunguliwa, hivyo mteja ama mnunuzi atafanikiwa kudadisi sehemu ya ndani ya gari hii kwa umakini na kuweza kuelewa je? Ataweza kununua gari hili, au la?

Gari hili, lenye nambari ya usajili KCE, 982P, limeegeshwa barabarani, kwa minajili ya uuzaji. Limepakwa rangi nyeupe, na magurudumu nyeusi. Madirisha haya, yana rangi ya kivulivuli.

Gari hili limeegeshwa barabarani kwa minajili ya uuzaji. Limepakwa rangi nyeupe. Ni la aina ya Toyota. Nambari yake ya usajili ni KDR 963V. Limefunguliwa ili mnunuzi aweze kulikagua kabla ya kushawishika kulinunua.

Huu, ni mnada wa magari, kumeegeshwa magari, ya kampuni, aina na rangi tofauti tofauti, kuna magari ya rangi nyeupe, nyekundu, njano, samawati, nyeusi na kadhalika, magari haya, yameekwa hivi, ilikuweza kukaguliwa na wateja.

Huu ni mnada wa magari, tunaona magari ya aina, na nambari za usajili tofauti tofauti yakiwa yameegeshwa, mfano, KDA 650A.Magari haya yameegeshwa, ili wanunuzi waweze kuyakagua kabla ya kununua.

Huku ni kwenye mchujo wa magari. Taa zimewashwa na mwanga umewaka kotekote. Tunaliona gari nyeupe, lenye magurudumu meusi. Gari hili limeegeshwa, ili mteja aweze kulikagua kwa kudadisi kama ni gari anataka ama halitaki.

Huu ni mnada wa magari wa Cargo Jet, tunaona gari yenye rangi nyeusi na mstari mwekundu umeegeshwa nje. Gari hili limewekwa tayari ili mnunuzi aweze kulikagua na kulinunua iwapo litampendeza.

Huu ni mnada wa magari, Magari haya yameegeshwa kwa minaajili ya uuzaji. Magari haya yana rangi, aina na nambari ya usajili tofauti, tofauti. Kuna gari ya rangi ya samawati, nyeusi, na hata nyeupe mfano wa nambari ya usajili ni KDK 849T , KDJ 328G .

Gari hili, aina ya matatu, lenye nambari ya usajili, KDR 963V, limepakwa rangi nyeupe, linaonekana kupata mnunuzi, kwani hata taa zake zimewashwa.

Hii ni soko la vitunguu vya kawaida ambavyo vimepakiwa kwenye neti kwa kiasi fulani. Vitunguu vingine bado havijatolewa kwenye gari na vingine tayari vinangojea wateja wao.

Hapa ni sokoni, wauzaji tayari wamepanga bidhaa zao kwenye vibanda vyao tofauti tofauti. Juu ya vibanda hivi, kuna paa zinazowazuia wauzaji na pia wanunuzi kutokana na jua kali na pia mvua. Wauzaji hawa wanauza bidhaa kama machungwa, nyanya, maembe, ndizi na kadhalika.

Hili ni soko la nyanya. Nyanya hizi zimeiva ni za rangi nyekundu. Zimetengwa kwenye visanduku tofauti tofauti ili ziweze kuuziwa wateja tofauti tofauti.

Hili ni soko la vinyago; kazi ya sanaa imewakilishwa kwa michongo ya wanyama na hata ya watu wa mila tofauti tofauti. Mfano, tunaona michongo wa twiga, tembo, kifaru, pundamilia na pia wamasai.

Hapa ni sokoni, tunaona wauzaji ambao wamejikakamua na kupanga matunda yao kwa ubora zaidi. Wanauza matunda kama tofaha, papai, machungwa, zambarau, nanasi, miparachichi na hata ndizi.

Hili ni soko la matunda, tunawaona wauzaji na pia wanunuzi. Wauzaji wamepanga bidhaa zao, kwenye vibanda vyao. Tunaona matunda kama: ndizi, maembe, miparachichi, na kadhalika.

Wauzaji wameshapanga bidhaa zao za rejareja ambazo ni sawia kutoka muuzaji mmoja hadi mwingine katika vibanda vyao tofauti tofauti. Tunaona migomba ya ndizi, maboga, viazi, nyanya, dania, machungwa vitunguu na mengine mengi. Pia tuna vibandiko ambavyo vinatuonyesha bei ya bidhaa hizi mfano, unaweza ukanunua nyanya tatu kwa shilingi ishirini na tano ama nyanya tatu kwa shilingi ishirini. Pia tuna mifuko ambayo wanunuzi hubebea mizigo yao.

Hapa ni sokoni. Wauzaji wameshapanga bidhaa zao kwenye vibanda vyao tofauti tofauti. Kuna nanasi, tikiti maji, mahindi, maparachichi, na kadhalika. Juu ya vibanda hivi, kuna paa zinazowakinga wauzaji na wanunuzi kutokana na jua kali au mvua.

Hapa ni sokoni. Tunawaona wauzaji na pia wanunuzi. Wauzaji tayari wametandika ama wametandaza bidhaa zao ili wateja wao waweze kununua. Mifano tunaona viazi vya kawaida, viazi tamu, vitunguu vya kawaida, vitunguu saumu na kadhalika.

Hili ni soko la kuuzia viatu za kuteleza, viatu hizi vimening'inia vinaonekana kuwa na ukubwa na rangi tofautitofauti, mfano tuna rangi nyeupe, nyeusi, samawati, jaradali njano, waridi na kadhalika.

Hapa ni sokoni, wauzaji wameshapanga bidhaa zao, na wanawasubiri wateja, iliwaweze, kununua, tunaona matunda, mfano ndizi, maembe, papai, pia kuna viazi, maboga, na mengine mengi.

Huku ni sokoni haswa sehemu ya kuuzia samaki. Tunaona samaki mbalimbali ambao wamepikwa au wamekaushwa kwa mafuta. Samaki hawa watauzwa baadaye kulingana na aina au ukubwa wake kwa wateja wao.

Wauzaji wetu sokoni wamejitahidi kabisa. Wanauza bidhaa mbalimbali. Kuna wale wanauza vyakula, wengine wanauza nguo. Tunaona ndizi, tunaona tikitimaji, tunaona nyanya, tunazo miwa ambazo ziko ndani ya mkokoteni tayari kusafirishwa.

Sokoni kina mama wawili wameketi, huku wakionekana kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kati ya bidhaa hizi kuna nyanya ambazo zimetandazwa kwenye magunia. Nyuma ya kina mama hao panaonekana kabeji ambayo pia huenda kuwa ni sehemu ya bidhaa ambazo wanauza, vile vile kwenye mkono wa kushoto kunaonekana machungwa yaliyo tandazwa pale pembeni.

Katika duka hili la vitu vya urembo tuna vifaa mbalimbali ambavyo huvaliwa shingoni, kiunoni, masikioni na hata mikononi. Vifaa hivi vimetengenezwa kwa kutumia shanga za rangi za aina tofauti, tofauti. Tuna mikufu, mishipi, herini, bangili na kadhalika.

Ndani ya jengo hili, kuna soko linalouza mapambo ya sanaa. Mapambo haya, huvaliwa katika sehemu mbalimbali za mwili, mfano: shingoni, kiunoni, sikioni, mikononi, miguuni, na kadhalika. Tunaona mikufu, mishipi, herini, bangili, zote zilizotengenezwa, au kuundwa kwa kutumia, shanga au ngozi.

Ndani ya jengo hili, kuna soko ya mboga, na matunda. Tunawaona wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wamevalia aproni, za kijani kibichi. Wanauza, bidhaa kama; karoti, nyanya, vitunguu, migomba ya ndizi, vitunguu saumu, na kadhalika.

Muuzaji ameketi kando ya kibanda chake bidhaa zake zimepangwa vizuri ili kuleta muonekano mzuri na kuwashawishi wateja wake. Tunaona vitunguu, nyanya, viazi, karoti, vitunguu saumu na ndizi. Pia tuna mifuko ya rangi tofauti tofauti ambayo wanunuzi wake huwekea vitu baada ya kununua.

Muuzaji huyu anauza mapambo ya vito yaliyotengenezwa kwa kutumia shanga za rangi ya aina tofauti tofauti; mfano manjano, kijani, nyekundu na hata samawati. Mapambo haya huvaliwa katika sehemu mbalimbali ya mwili mfano: shingoni, kiunoni, masikioni na hata mikononi.

Wauzaji wetu sokoni leo wametuandalia, matunda yenye afya, kuthibitisha kuwa matunda haya yaliweza kupandwa, kwenye mchanga ulio na rutuba. Tunaona ndizi, tikiti maji, papai, matunda ya shauku, maembe.

Hili ni soko la maua, tunawaona wauzaji ambao wamevalia, aproni, za rangi ya samawati, wakifutua maua haya, ili yawe na mwonekano mzuri kwa wateja, tunaona maua, yenye rangi nyekundu, mengine nyeupe, njano, rangi ya zambarau, malai na kadhalika.

Hapa ni sokoni, tunawaona wauzaji, tayari wameshatandaza bidhaa zao, na kuwasubiria, wanunuzi au wateja wao. Kuna tikiti maji, maboga, maparachichi, maembe, na kadhalika. Wanunuzi, wamefungasha mizigo yao, kwenye magunia, na wanaonekana wakitoka sehemu moja hadi nyingine.

Ndani ya jengo hili wauzaji wameweka bidhaa zao sehemu mbalimbali, mfano kwenye sanduku, kwenye gunia na zingine zina ninginia. Wauzaji hawa wanauza ndizi, hoho, nyanya, karoti, mahindi, maembe, ndimu na kadhalika. Wanunuzi nao wanabebea vifaa vyao mifukoni.

Hili ni soko la kuuzia mboga na pia matunda. Wauzaji wa soko hili wamejitengea sehemu mbalimbali ya kuuzia bidhaa zao. Tunaona nyanya, dania, hoho, maembe, tikitimaji, na pia ndizi. Ju ya soko hili, kuna paa ya mabati Paa hili linawasaidia wanunuzi na pia wauzaji kujikinga kutokana na jua Kali, na pia mvua.

Jengo hili, ni la nyumba za ghorofa. Zimepakwa rangi nyeupe na rangi ya malai. Nyumba hizi zina roshani na madirisha mengi sana. Kuna nyaya za umeme zinazopita na kuna taa zinazoning'inia, kwenye nyaya hizi.

Hili ni jumba la kifahari aina ya gorofa, limejengwa kwa minajili ya upangaji, limepakwa rangi ya kijivu na pia rangi nyeupe, kuna roshani ambayo imejengwa kwa kutumia kioo. Mandhari ya sehemu hii inapendeza kwani inawavutia wateja zaidi.

Nyumba hizi za aina ya ghorofa, zimejengwa kwa mijali ya upangaji. Zimepakwa rangi tofauti kwa mfano haradhali njano, samawati, rangi ya malai. Kuna tangi, moja nyeusi kati ya nyumba iliyopakwa haradhali njano ili kuwasambazia maji wakaazi wa eneo hili. Kuna uzio wa mawe unaozunguka majumba haya ili wakaazi wa eneo hili wawe salama.

Jumba hili la kukodisha ni la ghorofa limepakwa rangi ya haladali njano, lina madirisha mengi. Juu ya jumba hili kuna tanki iliyo pakwa rangi nyeusi pia tuna ukuta ulio jengwa kwa kutumia mawe unao zunguka jumba hili. Wakaazi wa eneo hili ama wanao kodisha wameahidiwa usalama.

Eneo hili la nyumba za kupangisha kuna nyumba aina ya ghorofa iliyopakwa rangi nyeupe katika sehemu moja. Kwenye sehemu hii kuna madirisha na pia roshani. Juu ya jengo hili kuna tangi nyeusi na nyaya za umeme zinazopita juu. Uzio uliozunguka jengo hili limejengwa kwa kutumia mabati hivyo wakaazi wa eneo hili wana usalama.

Haya ni majumba ya kifahari ya aina ya ghorofa, yamejengwa kwa kutumia mawe. Ujenzi bado unaonekana ukiendelea, kwani bado hakujapakwa rangi. Madirisha na roshani pia zimejengwa kwa kutumia vyuma.

Hili ni jumba la kifahari lililojengwa kwa mathumuni ya upangaji. Kuna uzio uliojengwa kwa kutumia mawe unaozunguka jengo hili, ili kuwahakikishia wapangaji au wakaaji wa eneo hili usalama. Jengo hili limepakwa rangi ya samawati na madirisha kutiliwa rangi nyeupe. Tunaona roshani ambapo wapangaji hupungia hewa yao.

Jumba hili la kifahari limejengwa kwa minajili ya upangaji. Lina uzio uliojengwa kwa kutumia mawe, unaozunguka jengo hili; ili kuwahakikishia wakazi wa eneo hili usalama. Paa ya nyumba hii imepakwa rangi ya hudhurungi. Kuna rangi ya malai iliyopakwa kwenye sehemu ya juu ya nyumba hii.

Haya ni majumba ya kifahari aina ya gorofa, yamepakwa rangi nyeupe na pia kijivu, yamejengwa kwa minajili ya upangaji. Yana madirisha makubwa na pia roshani. Kuna uzio uliojengwa kwa kutumia mawe ambao unazunguka majumba hayo.

Hili ni jumba la kifahari, lililojengwa kwa kutumia mawe. Katika sehemu moja, kumepakwa rangi ya haradali njano, na nyingine rangi ya kijivu. Paa lina rangi ya hudhurungi. Kuna roshani, na pia dirisha. Bustani imenawiri vizuri.

Hili ni jumba la kifahari, lililojengwa kwa kutumia mawe, kwa minajili ya upangaji, lina paa, yenye rangi ya hudhurungi, limepakwa rangi, ya malai, na madirisha yake kuwa na rangi ya samawati, kuna uzio wa waya, unaozunguka, jumba hili, ili wakaazi wawe salama.

Nyumba hii imejengwa kwa kutumia mawe, imejengwa kwa sababu ya upangaji, imepakwa rangi ya, malai, na pia rangi ya samawati, kuna uzio wa bati, unaozunguka, nyumba hii, ili, kuhakikishia, wakaazi wa eneo hili, usalama wao.

Kuna majumba mawili, yaliyojengwa kwa minajili ya upangaji, kuna jumba lilipakwa rangi la haradani njano, na lingine, imepakwa rangi ya malai, na pia rangi ya samawati, juu ya, nyumba ya rangi ya haradani njano, kuna tanki nyeusi, ambayo ina maji, ya wakaazi wa eneo hili, pia kuna uzio, ambao unawahakikishia wakaazi, usalama wao.

Nyumba ya ghorofa kadhaa kwa jina la Regina Plaza. Nyumba yenyewe imejengwa kwa mawe na kupakwa rangi maridadi. Nyumba hii ina roshani, roshani ambayo ina vyuma. Vilevile, hii nyumba imezungukwa na ua ambao umejengwa kwa mabati. Kando ya ua hili panaonekana nguzo ya stima ambayo inatumika kusambaza umeme kwa nyumba hiyo.

Kibao kilicho bandikwa nje ya nyumba zilizopakwa rangi ya zambarau, kinatupa maelezo kuhusu huduma tunazoweza kupata kutoka kwa aquantum kwa maarifa zaidi tunashauriwa tupigie 0700224455 au 0711224455.

Jumba hili la kifahari ni la aina ya gorofa. Limejengwa kwa mawe kwa minajili ya upangaji. Limepakwa rangi nyeupe na pia kijivu. Kuna uzio uliojengwa kwa kutumia mawe unaozunguka; ili kuwahakikishia wakaazi usalama. Mandhari ya eneo hili yanapendeza, kwani ni pasafi na pia bustani limenawiri.

Hili ni duka kuu haswa sehemu ya vitombosha, katika sehemu hii kunaokwa mikate na pia keki. Keki na mikate hii imepangwa kwenye rafu kulingana na aina, ukubwa na pia bei.

Ndani ya duka hili kuu, bidhaa zimepangwa kwa utaratibu nzuri, hasaa sehemu hii ya vinywaji. Kuna vinywaji kwenye jokofu, na vingine vimeekelewa juu ya rafu. Kuna vibandiko vinavyonyesha bei, mfano, soda ya Fanta inauzwa kwa shilingi mia moja arubaini na tisa na nyingine mia moja thelathini na tano.

Ndani ya duka hili kuu, bidhaa zimepangwa kwa utaratibu, hili, limeimarisha mwonekano, wa sehemu hii, hasaa ya vitobosha, mikate iliyofunganywa kwa karatasi za rangi tofauti, mfano nyekundu na pia hudhurungi, imepangwa kulingana na kampuni, na ukubwa.

Hili ni duka la mavazi, haswa viatu. Viatu hivi vimewekwa kwenye rafu. Ni vya rangi aina na ukubwa, tofauti tofauti. Viatu hivi havijepangwa. Kuna rangi nyekundu, zambarau, nyeusi, nyeupe, samawati na kadhalika.

Hili ni bango la Naivas. Lina rangi nyeupe, kijani kibichi na hata haradali njano. Pale katikati kuna maelezo ambayo yanasema au wito wa Naivas ni kwamba Naivas inaokoa muda wako.

Hili ni duka kuu, haswa sehemu ya chakula cha mbwa. Tunaona aina ya vyakula tofauti tofauti, kulingana na, kupakiwa kwa karatasi za rangi kama: hudhurungi, zambarau, njano, malai, na pia kampuni tofauti tofauti, mfano Bravo, na kadhalika.

Hili ni duka kuu la CarreFour, kwenye kiingilio, kuna bango, lenye rangi ya samawati, na maandishi yenye rangi nyeupe, yanayochochea kwamba, bidhaa zinauzwa, kwa bei, nafuu, tunaona toroli, zenye rangi nyekundu na nyeusi, ambazo zinatumika na watu kuskumia au kubebea vitu.

Hii ni duka kuu sehemu ya vyombo hususani vikombe vya kauri, vikombe hivi vina rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Ila miundo ni tofauti, vikombe hivi vina bei sawia ambayo ni shilingi mia tatu hamsini na nne. Vikombe hivi vimepangwa kwenye rafu tofauti tofauti kulingana na miundo yao.

Ndani ya duka hili kuu, hasa sehemu ya vitobosha tunaona biskuti, mafini au mikate ya mviringo iliyookwa na kuna vibandiko tofauti tofauti vinavyotupa maelezo na hata bei ya bidhaa hizi.

Hapa ni ndani ya dukakuu haswa sehemu ya baiskeli. Baiskeli hizi zina rangi tofauti mfano kijani, kibichi, nyeusi, alvaro-njano, nyekundu, njano na kadhalika. Baiskeli hizi zina vibandiko ambavyo vinatupa maelezo zaidi kuhusu baiskeli hiyo.

Duka zilikuu ni la aina ya Quickmart, kuna maandishi yanayotangaza kuwa bidhaa zinazouzwa mle ndani ni sawa. Pia kuna maandishi yanayoonyesha kuwa, wafanyikazi wanafanya kazi usiku na mchana . Mbele ya duka kuu , magari ya wateja wa quickmart, wameegesha magari yao.

Katika duka hili kuu, mpangilio wa bidhaa unavutia na unapendeza. Tunaona sabuni ya aina tofauti tofauti , labda ya kufua nguo au ya kusafisha uso, ya sehemu mbali mbali kwa minajili ya kutoa uchafu au madoa sugu. Pia tunaona mboleo ya nguo ambayo husaidia, nguo zetu kunukia vizuri baada ya kufuliwa.

Hili ni duka kuu , haswa sehemu ya chakula cha mbwa. Vyakula hivi vimepakiwa kwa karatasi za rangi na aina tofauti mfano kuna rangi ya njano, hudhurungi ,kijani, damu mzee, samawati na kadhalika. Vyakula hivi vimepangwa kulingana na kampuni na ukubwa na pia bei.